Mkusanyiko mkubwa wa ndizi zenye rangi ya manjano, ndizi hizi zimeunganishwa pamoja kwenye kombe moja kubwa, hii ni kawaida kwa ndizi ambazo hukuwa kwa vikundi kubwa kwenye miti ya ndizi.

Mwanaume akiwa shambani kati ya miti ya migomba. Anaonekana kushika mzabibu wa ndizi ambazo bado ni mambichi. Mandhari ya mazingira inaonyesha kuwa ni eneo la mashambani lenye mimea mingi ya kijani.

Kuna ndizi mbili za rangi ya manjano zikiwa zimewekwa juu ya sakafu ya mbao yenye rangi nyeupe. Ndizi ni tunda maarufu linaloliwa kwa wingi katika maeneo mingi duniani, likiwa chanzo kizuri cha nishati na vitamini.

Mwanamke akiwa amevaa koti la mahabara anayetumia hosi kumwagilia ngombe katika banda la mifugo banda lina ngombe wengi waliopangwa kwa mpande za kando kuna mazingira yanaonekana kuwa safi

Mahindi yaliyokatwa na kunyongwa juu ya ukuta wa ndani ya nyumba ya mbao kwa ajili ya kukaushwa. Pembeni kuna chupa ya plastiki ya manjano huenda ni ikawa na mafuta au kitu nyingine cha nyumbani.

Ni maroboti mengi ya nyasi kavu yaliyopangwa vizuri ndani ya wala au banda. Nyasi hizi zimefungwa kwa umbo la mstatili na zinaonekana kuwa zimekaushwa na kukatwa vizuri.

Mchakato wa utengenezaji au usindikaji wa unga, huenda ni unga wa maziwa au bidhaa nyingine ya unga. Unga huu unaonekana ukielea kwenye mtowa kumvia baridi ndani ya mashine ya kisasa ya viwanadani.

Ndizi hizi zinaonekana tayari kucharuka na kuandaliwa kwa matumizi au mauzo. Ndizi nyingine zimekusanywa nakuwekwa chini kwa mpangilio fulani.

Hii ni ndizi ambayo bado hazijakomaa kabisa. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na zinaonekana zimeambatana kwenye kiunga kimoja. Ndizi hizi zinaonekana kuwa sehemu ya mkungu wa ndizi wenye majani ya kijani kuzunguka.

Ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi walioko ndani ya banda la ng'ombe wanaonekana wakinywa maji kwenye kinyweshi cha kunywesha kilichojaa maji safi. Banda lina paa na ng'ombe wapo kwenye mchanga.

Mwanamke mkaazi wa sehemu ya vijijini au kiwandani akiwa kazini katika shughuli za kuhifadhi au kuchakata maziwa, mwanamke huyu amevaa koti la kazi ya rangi ya blue, glove za mpira na barakoa kwa madhumuni ya usafi.

Mimea ya migomba yenye majani mabichi, migomba hii inaonekana kuwa kwenye shamba au bustani chini ya anga wazi lenye mawingu kidogo na jua mimea hiyo inaonyeshwa kuwa ina afya nzuri na inakuwa vizuri.

Hili ni shamba la migomba lililopo ndani ya green house ama nyumba ya plastiki. Mimea ya migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri na inaonekana kuwa na afya nzuri ikiashiria kuwa inatunzwa kwa umakini mkubwa.

Shamba la migomba lenye mashimo yaliyotengenezwa kati ya mistari ya migomba. Mashimo hayo yanaweza kuwa kwa ajili ya kuhifadhi maji wakati wa mvua, kuruhusu maji kupenya ardhini au kwa shughuli ya utunzaji wa udongo.

Mkono wa mtu ukichanganya kinywaji katika bakuli kubwa la chuma kwenye kutumia vijiko vya mbao. Inaonekana ni mchanganyiko wa maziwa na kinywaji kingine.

Mtu akimwagilia au akinyunyuzia dawa ng'ombe kwa kutumia kifaa cha kunyunyzia. Hii ni shughuli ya uchunguzi au udhibiti wa wadudu au magonjwa kwa mifugo.

Mwanamke mmoja anayevalia mavazi ya usafi ,koti jeupe na kofia ya nywele akimimina maziwa Kwenye chombo cha kuhifadhi cha aluminium . Hii ni ishara kuwa yuko katika shughuli za ukusanyaji wa maziwa.

Mwanaume aliyevaa mapenzi ya kijani kibichi akiwa anakamua ng'ombe kwa mikono, ameweka ndoo nyeupe ukini ya ng'ombe huyo ili kusanya maziwa.

Kuna mwanamke mmoja ambaye anasimama kati ya mstari ya bustani au shamba ambalo linamemea inayokuwa ardhini. Kando kuna miti ya migomba, nyuma kuna nyumba iliyojengwa kwa matofali au udongo.

Kuna mtu mmoja aliyevaa koti la mtihani akimwaga maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ndani ya chombo kingine kikubwa cha chuma. Huenda ni sehemu ya usindikaji wa maziwa au kuhifadhiwa maziwa. Mtu mwingine ako nyuma yake kwenye gari la mizigo.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi katikati ya shamba lenye mimea mingi, anatabasamu usoni na anaonekana kuwa ana furaha. Mimea inayozunguka inaonekana ni aina ya mahindi pamoja na mimea mengine ya kijani.

Shamba la ndizi lenye miti mingi ya ndizi imepandwa kwa mpangilio mzuri. Shamba hili linaonekana kuwa na miti yenye afya mzuri na ni sehemu ya uzalishaji wa mazao ya ndizi ambao ni chakula maarufu.

Mtu anayeketi akionyesha sehemu mbili za ndizi au matoke ,moja ikiwa imekatwa na nyingine ikiwa haijakatwa, kwa upande wa kulia kuna mkusanyo wa matoke nyingi.

Mikonga mikubwa mitatu ya ndizi mbichi za kijani zilizopangwa kwa uangalifu ardhini au karibu na uzio wa mbao. Hizi ndizi bado haijaiva jambo linaloashiria kuwa vimevunwa hivi karibuni kutoka shambani.

Watu kadhaa waliokuwa kwenye banda la mifugo hasa ng'ombe. Kuna mwanaume aliyevaa sweater ya milia akisimama karibu na uzio wa mbao na watu wengine wawili wakiwa ndani ya banda hilo pamoja na ng'ombe waliyomo kwenye njia ya kupitisha.

Kuna mkulima akiwa shambani mwa mahindi amevaa shati la rangi ya maroon na kofia ya kujikinga na jua, huku akionekana mwenye furaha akiinua kochi la mahindi lililoiva, mahindi yamekomaa na yako tayari kuvunwa. Jambo linalo onyesha mafanikio.

Banda kubwa la kisasa la mifugo hasa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wamelishwa wakiwa kwenye mabanda yaliyosafi na yenye nafasi ya kutosha wakipata chakula kutoka kwenye malisho yaliyoandaliwa vizuri.

wanawake wakishiriki katika shughuli ya kutengeneza au kugawa chakula kilichomo kwenye vikapu vya rangi ya bluu na kijani. Wanawake hawa wamevalia mavazi ya kitamanduni Afrika yenye rangi na michoro tofauti.

Kuna sufuria yenye maziwa yaliyokuwa yakichanganyika mna kuganda huenda ni mchakato wa kutengeneza jibini au maziwa kwa kuanza kuchemka au kuanza kuchemka. Inaonekana maziwa yameganda juu na sehemu ya maji imeachwa pande.

Mtu akiwa amevaa mavazi ya kinga na anaonekana akipulizia dawa ya kuzuia wadudu kwenye ng'ombe. Hii ni njia ya kulinda mifugo dhidi ya wadudu wanaoweza kusababisha magonjwa au adhari za afya ya ng'ombe.

Makundi ya ndizi mbichi zilizokusanywa na kuwekwa pamoja ardhini. Hizi ndizi bado hazijakamilika kuiva na zinatumika kama chakula kikuu au mabadala wa ugali katika baadhi ya jamii. Ndizi mbichi hutumika pia kwa ajili ya upishi wa vyakula.

Hii ni mchakato wa kunyonya maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mashine ya kisasa ya kunyonya maziwa. Mkulima amevaa glovu za mpira akizingatia usafi na kuzuia maambukizi magonjwa.

Mwanamke ako katika mazingira ya maabara au kiwanda akiwa amevaa koti la maabara na kofia ya plastiki kichwani akimimina maji au kiwanja kutoka kwenye chombo cha alumini au chombo kingine cha chuma.

Ng'ombe wawili wakiwa wameelekea ardhini wakiwa wamelala kwenye majani ya kijani. Ng'ombe waliovaa mishipi kwenye shingo yao. Wanaonekana wakiwa katika hali ya kupumzika au kulala. Huenda ni wakati wa mchana au baada ya kula.

Mtu akiwa amevalia shati ya rangi ya bluu na kofia ya rangi nyeupe anaonekana akifungua au kukata kifuko cha plastiki cha rangi ya njano kilichozunguka kikundi cha ndizi.

Watu wawili wanaofanya kazi katika kiwanda cha maziwa. Mmoja anaangalia na mwingine anachukua maziwa kwenye chombo cha alumini na kuyamimina katika tanki kubwa. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwaangalia.

Mkongo mkubwa wa ndizi mbichi zilizojikusanya pamoja kwenye mti wa ndizi ndizi hizi bado hazijageuka au kubadilika rangi kuwa ya njano zikionyesha kwamba bado hazijakomaa.

Mashamba yenye mimea ya ndizi ikienea katika eneo lenye miti mingi ya kijani kibichi. Mimea ya ndizi inaonekana imesimama vizuri na inaonesha ukuaji mzuri wa kilimo hicho.

Mtu akimlaza ngombe kwa mikono ndani ya banda la ngombe. Ngombe ana rangi ya mchanganyiko nyeusi na nyeupe. Inaonekana mtu huyu anakusudia kupata maziwa kutoka kwa ngombe hii kwa kutumia njia ya mkono.

Kuna mtu anaye tazama au kushughulikia na makopo makubwa ya maziwa kwenye gari la kusafirisha maziwa lenye label ya Mount Kenya Milk. Mtu huyu amevaa koti na kofia na nyuma kuna gari kubwa la maziwa lenye rangi nyeupe.

Mtu akiwa amevaa koti anayoonekana ako na furaha akiwa anatosha maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma, hadi kwenye chombo kingine cha kuhifadhia maziwa, ziko vyombo zingine za kuhifadhia maziwa, zilizopangwa nyuma yake.

Ng'ombe wakilishwa katika banda maalum la mifugo, wanaonekana wakiwa safu moja, wakila chakula kilichowekwa kwenye trafu. Kuna mtu anayesimamia shughuli hiyo, huenda ni mfugaji au mtaalum wa mifugo hizo.

Ng'ombe wawili wamelala ardhini wakionekana kama wamekumba na tatizo au ugonjwa. Hii inaweza kuashiria tatizo la afya ya mifugo kama ugonjwa wa mlipuko, sumu au madhara mengine ambayo yanahitaji uchunguzi wa mtaalamu wa mifugo.

Shamba ya migomba iliyopandwa kwa mstari mirefu, mimea inaonekana kuwa katika hatua za awali za ukuaji na iko kwenye udongo uliolimwa vizuri, upande mmoja wa shamba kuna bomba la umwagiliaji.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kukamua maziwa ya ng'ombe kwa kutumia mashine za kukamua. Kuna watu wawili wakiwa wanakamua ng'ombe moja hku ng'ombe wengine wakiwa wamefungwa mashine za kukamua maziwa.

Wanawake katika soko wakihusika na biashara ya kuuza ndizi. Kuna rundu kubwa la ndizi aina tofauti zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye meza au vibanda vya soko. Kuna mwanamke aliyevaa shati jekundu anayeonekana akiwa anahudumia wateja.

Zizi la ng'ombe lililojengwa kwa mbao na paa la bati ndani ya zizi kuna ng'ombe na hukunywa maji kutoka kwenye birika la nzege. Karibu na zizi kuna madumu ya plastiki ya kuhifadhia maji.

Shamba la mazao ambapo mimea ya ndizi inakua. Mimea hii ni ndogo na inaonekana imepandwa kwa mistari katika ardhi yenye udongo wenye rutuba,.Mimea ya ndizi inahitaji hali ya hewa ya joto na mvua ya kutosha ili kustawi vizuri.

Kuna watu wawili wakiwa katika eneo la makazi ya kawaida wakiwa na mitungi mikubwa ya chuma inayotumika kuhifadhi na kusafirisha maziwa. Kuna pikipiki iliyobeba mitungi hiyo na mtu mmoja yuko karibu nayo.

Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijakomaa na ni za rangi ya kijani. Ndizi hizi zimebebwa na mti wa ndizi unaoonekana kwenye sehemu ya shambani au bustanini. Hali ya mimea hii inaonyesha mazingira ya kijani na yenye uoto mzuri wa mimea.

Wanawake wawili wakikusanya mazao ya ndizi kwenye shamba. Mwanamke mmoja anaangalia na kushika kundi kubwa la ndizi zilizokuwa kwenye miti wa ndizi. Huku mwingine akiwa amebeba mtoto mgongoni kwa kutumia kitambaa.

Mwanamke aliye katika shamba la migomba, akimenya au kuandaa viazi vitamu, ameweka viazi vilivyomenywa kwenye chombo kilichofunikwa na majani ya magomba, na maganda ya huko pembeni. Hii ni shughuli ya kilimo na mandizi ya chakula vijijini.

Mwanamke mmoja akiwa shambani akiangalia kikundi kikubwa cha ndizi zisizokomaa ambazo ziko kwa mti wa ndizi. Mwanamke amevaa koti na suruali na shati la rangi nyeupe.

Mkusanyiko wa mikorosho ambayo ni matunda ya miti ya mkorosho. Mikorosho hii bado haijakomaa ina rangi ya kijani. Mikorosho hutumiwa kama chakula hasa baada ya kukaangwa, kuchema au kutayarihswa kwa njia mbalimbali.

Ng'ombe walioko katika banda la kusisitizwa, ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamelala karibu na milango yao na kuna majani ya chakula upande wa nyuma ambaye ni chakula cha mifugo.

Wanawake wakifanya kazi ya kutengeneza au kusindikiza bidhaa za maziwa. Labda ni maziwa yaliyopozwa au mtindi. Wanatumia vyombo vya asili vya mikono na wako katika mazingira ya kijijini.

Watu wanachimba au kupanda mimea ya miembe au ndizi. Wanajitahidi kuweka mimea hii ardhini kwa usahihi vifaavyo. Kuna watu kadhaa wakishiriki kazi hii ya kilimo.

Ng'ombe ako katika chumba cha kufungiwa na vifaa vya isasa vya kukamua maziwa zimeunganishwa kwenye matiti yake. Hii ni njia ya kukamua maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa.

Kundi la ng'ombe wakiwa wanakula majani yaliyowekwa ndani ya gurudumu iliyotumika kama kisukumo chakula. Ng'ombe hao wako kwenye sehemu ya wazi yenye majani na maundo na kawaida cha ufugaji nyuma yao.

Kikundi cha ndizi zisizoiva zikiwa zimepandwa kwenye miti wa ndizi ukiwa na majani makubwa ya kijani karibu nazo, ndizi hizi bado hazijakomaa, zina rangi ya kijani kibichi bado.

Mafunda wa ndizi nyingi zilizoiva nusu au mbichi kiasi zimepangwa kwa wingi huenda kwa jili ya kuuza sokoni au kusafirisha. Hii ni sehemu ya kilimo ya ndizi ambapo ndizi kuvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya biashara.

Mtaalamu wa maabara akiwa katika mchakato wa kuandaa au kuchanganya kemikali au sampuli katika chombo cha kipimo. Mtaalamu huyu amevaa koti la maabara na kofia ya plastikii inayotumika kudhibiti uchafuzi wa sampuli au mazingira.

Ndizi hizi bado ni za kijani na bado hazijakomaa. Mgomba huu uko kwenye shamba lenye migomba mingine. Linaonekana limepandwa vizuri na lina mazingira ya kawaida ya kilimo cha ndizi.

Ng'ombe mweupe wa maziwa aliyefungwa katika zizi maalum kwa ajili ya kukamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa.

Kuna vikapu vikubwa vya ndizi za kijani, ndizi hizi zimekusanywa kwa wingi na kuwekwa pamoja inaashiria soko au sehemu ya kuhifadhia mazao, hali ya ndizi inaonekana mbichi yani bado hazijakomaa.

Mwanamke akiwa amesimama katikati ya shamba lenye miti ya ndizi. Kando yake kuna matawi makubwa ya ndizi yaliyokusanywa yakionyesha mavuno mazuri. Mwanamke huyu anaonekana na furaha labda kwa sababu ya mavuno haya mazuri.

Hili ni shamba la migomba, migomba hiyo inaonekana imepandwa kwa mstari katika katika udongo mwekundu. Unaashiria kuwa eneo lina rutuba nzuri inayofaa kwa kilimo cha ndizi.

Shamba la migomba lililopangwa kwa mpangilio mzuri kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana karibu na mzizi ya mgomba ambao hutumika kumwagilia mimea kwa hufanisi bila kupoteza maji.

Kundi la watu waliokusanyika mbele ya mashine ya milk atm hii ni sehemu ambapo watu wanapata maziwa iliyopimwa na kuuzwa kwa njia yakisasa kama atm ya fedha lakini kwa maziwa.

Hii ni mfumo wa kisasa wa kukamua maziwa kwenye shamba la kisasa la mifugo kuna kifaa cha kukamua maziwa ambacho kinaonyesha maziwa yakiwa ndani ya chombo maalum cha kupima kiasi.

Mwanaume amesimama kando ya mzigo mkubwa wa ndizi ambazo bado ni mbichi. Amevaa buti za mvua. Yuko kwenye shamba la migomba na nyuma yake kuna miti za ndizi.

Mtu anaendesha pikipiki akiwa amebeba viungo vikubwa vya chupa za maziwa na mizigo mingine. Hii ni kawaida katika maeneo mengi ambapo pikipiki hutumika kusafirisha bidhaa au mizigo.